Mkubwa wa kitambo nchini Kenya anaonekana akiwa ameketi mbele ya kifaa cha kupiga picha ,inawezekana anafaa kutoa maelezo kwenye mada fulani, pamoja naye ni maafisa wengine waliovalia sawa.

Kuna watu wengi wadogo kwa wakubwa, kwenye foleni katika mazingira ya ofisi za huduma za serikali nchini Kenya. Nyakati nyingi utajipata kwenye foleni kwa muda mrefu, lakini inabidi ustahimili ili upate kuhudumiwa.

Ofisi za huduma za serikali nchini Kenya. Rangi yao ni nyekundu na kijani kibichi. Watu wengi wadogo kwa wakubwa wanaonekana wameketi kwenye foleni katika mazingira haya wakingoja kuhudumiwa.

Jaji mkuu nchini Kenya anayeitwaa Martha Koome. Anachukua kiapo cha ofisi. Jaji huyu anatarajiwa kuhakikisha kuwa kila mtu anazingatia sheria vilivyo.

Barabara safi ila kando kuna takataka ya aina yote. Binadamu wana tabia ya kuweka takataka popote pale walipo na tabia hiyo inachafua nchi yetu. Wale wa kusafisha nao pia wakazikusanya pahali moja ila hawakuzichoma.

Hawa ni jaji wakuu nchini Kenya. Aliye katikati ndiye jaji mkuu wa koti kuu humo nchini. Nitarajio la Wakenya wote kuwa jaji watii sheria na pia wa hakikishe kila mtu anazingatia sheria vilivyo.

Wakuu nchini Kenya wako kwenye sherehe ya mchezo wa mpira ya miguu. Mheshimiwa Raila anaonekana amekunja sura sana akiwa ameketi, naye mheshimiwa Ruto amesimama anashangilia na mikono hewani.